Ndani ya jengo kubwa la kisasa lenye mwanga wa kutosha linalohusika na kufanya biashara ya kuuza magari tofautitofauti yaliyopangiliwa vizuri kwa kuvutia wateja, watu wanaenda eneo hilo kwa ajili ya kupata huduma.

Duka la kuuza mahitaji mbalimbali ya kila siku limefunguliwa ndani kuna mashine ya kisasa inayotoa maziwa ikiwa na sehemu ya huduma ya pesa ina picha ya ng'ombe mwenye mabaka meupe na meusi

Duka la kuuza mahitaji mbalimbali ya kila siku limefunguliwa kwa nje Kuna mashine ya kisasa inayotoa maziwa ina sehemu ya kutoa huduma ya pesa ina picha ya ng'ombe mwenye mabaka meupe na meusi.

Duka la kuuza mahitaji mbalimbali ya kila siku limefunguliwa; ndani kuna kijana wa kike akiwa kwenye mashine ya kisasa inayotoa maziwa, ikiwa na sehemu ya huduma ya pesa. Ina picha ya ng'ombe akiwa anakula majani kwenye shelfu kuna bidhaa tofautitofauti.

Ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha kinachohusika na uuzaji wa fanicha mbalimbali kama masofa pamoja na viti na mito zilizopangiliwa vizuri na zinavutia wateja. Watu huenda eneo hilo kwa ajili ya kujipatia huduma.

Ndani ya hoteli kubwa yenye mwanga wa kutosha kuna vijana watatu, wawili wakiwa sehemu ya mapokezi wamevaa nguo za kufanana na mmoja akiwa ni mteja akihitaji kuhudumiwa.

Soko kubwa lenye mwanga wa kutosha, likiwa na watu wengi. Lina bidhaa tofautitofauti kama vitunguu, machungwa, karoti; zilizopangiliwa vizuri na zinavutia wateja.

Ndani ya jengo kubwa la kisasa lenye mwanga wa kutosha, linalohusika na uuzaji wa bidhaa mbalimbali kama mikoba ya kike pamoja na na nguo, zilizopangiiwa vizuri na zingine zimening'inizwa kwa kuwavutia wateja.

Jengo kubwa la kisasa lenye mwanga wa kutosha, likiwa na mpangilio mzuri wa bidhaa kama nguo, mashati pamoja na suruali zilizoning'inizwa na nyingine zimepangwa vizuri kwenye shelfu na zinavutia wateja.

Jengo kubwa la kisasa lenye mwanga wa kutosha, linalohusika na uuzaji wa bidhaa mbalimbali kama nguo za kiume na za kike, nyingine zimevalishwa kwenye midoli, kwa ajili ya kuwavutia wateja.

Ndani ya soko kubwa la kisasa lenye mwanga wa kutosha lina mpangilio mzuri wa vinywaji na bidhaa mbalimbali zikiwa zimepangwa vizuri kwenye shelfu na zinavutia wateja watu wengi huenda eneo hilo kwa ajili ya kujipatia huduma.